Mwanadada huyu anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi kufanikisha masomo haya ambacho ni cha rangi ya kijivu. Ameshika kalamu mkononi na anaandika kwenye kitabu. Nyuma yake kuna vitabu ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume anajihusisha na masomo ya kidijitali. Amevalia sweater ambayo ni ya rangi ya kijivu. Anatumia kipakatallishi chake kufanikisha masomo haya. Kwenye skrini, kuna mwalimu wa jinsia ya kike, anamfunza mwanafunzi huyu. Juu ya meza kuna kipanya.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume, anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake, kufanikisha masomo haya. Anatumia vifaa vingine kama vile kibodi, na kipanya. Ameshika kalamu mkononi, na anaandika kwenye kitabu chake. Kwenye skrini, tunaona picha mbalimbali ambazo mwanafunzi anazitazama.

Mwanafunzi huyu, anasoma masomo yake ya kidijitali, kwa kutumia kipakatalishi chake. Juu ya meza mna vitabu mna vitu kama vile vitabu, kalamu, na vitu vinginevyo. Kwenye skrini ya kipatakilishi kuna mwalimu, ambaye anamweleza maelezo fulani mwanafunzi huyu.

Mwanafunzi anasoma somo la kidijitali na anasoma somo la hesabu. Mwanafunzi huyu ameshika kalamu yake mkononi na pia ana kitabu cha kuandikia. Kwenye skrini, tunamuona mwalimu akiwa maeneo tofauti ,anamfunza mwanafunzi huyu somo la hesabu. Mwanafunzi huyo anasikiza kwa makini sana.

Mwanamke huyu anajihusisha na masomo ya kidigitali. Anatumia kipakatilishi chake kufanikisha masomo yale. Kipakatalishi hiki ni cha rangi ya kijivu. Anabonyeza kwenye kibodi ya kipakatalishi hicho.

Ndani ya maabara ya kompyuta kuna watu watatu. Wawili ni wa jinsia ya kike na mmoja ni wa kiume. Wanajihusisha na masomo ya kidijitali. Wanatumia kompyuta za mikononi kufanikisha masomo yale.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake kufanikisha masomo haya. Kipakatalishi hiki ni cha rangi ya kijivu, anaonekana kufurahia masomo yake kwa kuwa anabonyeza kibodi akitabasamu.

Vijana hawa wanajihusisha na masomo ya kidijitali, wanatumia vifaa mbalimbali kufanikisha yale masomo. Vifaa hivi ni kama vile kompyuta, kibodi na vipanya, kompyuta zao ni za rangi nyeusi.

Msichana huyu anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kompyuta ya mkono. Kwenye skrini kuna mwalimu ambaye anafunza msichana huyu. Anaonekana kufurahia masomo haya. Ameshika kalamu mkononi na anaandika kwa kitabu.

Mwanafunzi huyu ambaye ni mvulana, anaendeleza masomo yake, kwa kutumia vifaa, vya, kidijitali, na, tunamwona ya kwamba ako makini wanaposkiza mwalimu wake, juu ya meza, kuna kifaa kama vile, kibodi na pia, kipanya, mwalimu kwenye skrini, anamfunza mwanafunzi huyu.

Wanafunzi watatu wanajihusisha na masomo ya kidijitali. Wanatumia kipakatalishi kufanikisha masomo haya. Wanafurahishwa na somo linaloendelea kwenye kipakatalishi.

Mwanamke huyu anamfunza mwanafunzi ambaye ni wa jinsia ya kiume. Mwanamke ameshika kalamu mkononi na kijana anafuatilia masomo anayofunzwa. Juu ya meza kuna vitabu kadha wa kadha na pia kalamu.

Mtu huyu anajihusisha na masomo ya kijidijitali Anatumia kijipakatilishi chake kufanikisha masomo haya. Kwenye skirini kuna mwanamke mmoja ambaye anamfunza mtu huyu. Anaandika vitu kwenye daftari lake.

Mwanamke huyu anajihusisha na masomo, ya kidijitali, anatumia vifaa mbalimbali ilikufanikisha masomo yake kama vile, kompyuta, kibodi na kipanya, kwenye skrini tunaona watu kadha wa kadha ambao wamejiunga na somo hilo.

Kijana huyu, wa jinsia ya kike anajihusisha na masomo ya kidijitali, anatumia kipakatilishi, kipakatilishi hiki ni cha rangi ya jivu, anaonekana kutabasamu anapoendelea na masomo yake, ameshika kalamu mkononi, ananakili mambo ambayo anayasoma kwenye kitabu.

Ndani ya mahabara ya kompyuta, wanafunzi wanaendelea na masomo yao ya kidijitali. Wanatumia vibakatalishi vyao kufanikiasha masoma yale. Wanafurahia wanapofinya kibodi kwenye vibakatalishi.

Mwanaume huyu anajiuzisha na masomo ya kidigitali, anatumia kompyuta kufanikisha masomo yake. Kompyuta ile ni ya rangi ya kijivu, ameshika kalamu mkononi na anonekana kuandika kwenye kitabu chake

Mwanamke huyu anajihusisha na masomo ya kidijitali, anatumia, tableti yake kufanikisha masomo yake, juu ya meza, kuna vipokea sauti vinavyobanwa kichwani ambavyo ni vya rangi ya malai, mwanamke huyu ameshika kalamu mkononi na anaandika kwenye kitabu chake.

Mwanafunzi ana kalamu mkononi na kitabu chake kiko juu ya meza, anakiandika kitabu chake, anatumia simu yake kuendeleza masomo yake ya kidijitali. Anachofunzwa na mwalimu wake anakiandika pale kwenye kitabu. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa makini sana na kumskiza mwalimu wake.

Mwanafunzi huyu ni wa kike, ana kalamu mkononi na kuna kitabu juu ya meza. Mwanafunzi huyu anatabasamu, ana furaha anapoendelea na masomo yake ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake kufanikisha ama kusoma haya masomo. Masomo haya ya kidijitali yanasaidia mwanafunzi kuendeleza masomo yake.

Mtu huyu anajihusisha na masomo ya kidigitali. Anatumia kipakatilishi chake kufanikisha masomo yale. Kwenye skrini kuna mwalimu wa jinsia ya kiume ambaye anamfunza mtu huyu.

Ndani ya maabara ya kompyuta, kuna wanafunzi watatu na mwalimu mmoja. Kati ya hao watatu, wawili ni wavulana na mmoja ni msichana. Wanatumia kompyuta, zao kuendeleza masomo yao. Msichana anabonyeza, kibodi, yaliyo karibu na yeye. Kijana, au mvulana aliye karibu naye anamtazama anachokifanya.

Vijana hawa ambao ni wa jinsia ya kike na kiume wana, jihusisha na masomo ya kidijitali. Wanatumia vipakatalishi. Vipakatalishi hivi ni vya rangi ya kijivu, na nyeusi, Wanaonekana kufurahia wanapoendelea na masomo yao.

Mwanafunzi huyu ambaye ni wa jinsia ya kiume anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake kufanikisha masomo haya. Kipakatalishi chake ni cha rangi nyeusi. Juu ya meza kuna kitabu na pia simu.

Mwanamke huyu anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake ambacho ni cha rangi ya kijivu kufanikisha masomo yale. Anabonyeza kibodi yake na kuandika maandishi kwenye kompyuta yake.

Msichana huyu amevalia nguo nyeupe. Ameshika kalamu mkononi na anaandika kwenye kitabu chake. Anatumia kipakatalishi chake kwenye masomo yake. Anatumia chombo cha kusikiza ili aweze kuskia sauti kutoka kwa kipakatalishi chake. Anatabasamu anapoendelea kusoma.

Kijana huyu wa jinsia ya kike anajihusisha na masomo ya kidigitali anatumia kipakatilishi chake kufanikisha masomo haya kipakatalishi hiki ni cha rangi ya kijivu kwenye skrini kuna mwalimu ambaye anayemfunza mwanafunzi huyu. Msichana huyu ameshika kalamu mkononi na pia anaandika kwenye kitabu chake.

Wanafunzi hawa, ambao wawili ni wanawake na mmoja ni mvulana, wanafurahia wanapoendeleza masomo yao ya kidijitali. Wanatumia simu kutazama au kufanya utafiti, katika ama wanapoendelea na masomo yao. Kando yao kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu.

Watu wasita wako kwenye maabara ya kompyuta. Wanne kati ya hao wanasemezana wanapoendeleza masomo yao ya kidijitali. Wanatumia vipakatalishi vyao kuendelea masomo hayo. Mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike, anaonekana kuelezea wenzake kitu ambacho anakiona kwenye skrini.

Mwanafunzi huyu wa jinsia ya kiume anajihusisha na masomo ya kidigitali. Anatumia kipakatalishi chake kufanikisha masomo yale. Anaonekana kutabasamu anapoendelea na masomo yake. Juu ya meza kuna kalamu na kitabu pia.

Kijana huyu ambaye ni wa jinsia ya kiume anajuhusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake kufanikisha masomo haya. Kipakatalishi chake ni cha rangi ya kijivu. Juu ya meza kuna kipanya na pia kitabu. Kuna kifutio na vijiti viwili juu ya meza.

Kijana huyu anjihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi kufanikisha masomo yake. Kwenye skrini kuna mwalimu ambaye anafunza kijana huyu masomo tofauti tofauti.

Kijana huyu wa jinsia ya kike anajihushisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatarishi chake kufanikisha masoma yale. Anaonekana kufuatilia masomo yanayoendelea kwenye skirini. Juu ya meza kuna kitabu na pia ameshika kalamu mkononi mwake.

Kijana huyu, wa jinsia ya kike anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kompyuta kufanikisha masomo yale. Kwenye skrini, kuna mwalimu ambaye anaongoza somo analomfunza. Mwanafunzi anaonekana kuwa makini anaposikiza mwalimu wake. Juu ya meza kuna kitabu ambacho mwanafunzi anaandikia. Ameshika kalamu mkononi.

Hawa ni wanafunzi, wanafunzi hawa wako darasani. Wanajihusisha na masomo ya kidijitali. Wanatumia tableti kufanikisha masomo hayo. Nyuma yao kuna ubao mweusi ambao una maandishi.

Mwanafunzi huyu, ana kitabu wenye mkono mmoja na kalamu kwenye mkono mwingine, anaandika kwenye kitabu chake. Juu ya meza kuna kalamu ambazo ni za rangi tofauti tofauti, anakutumia kipakatalishi chake, kuendeleza masomo yake. Kwenye skrini, kuna mwalimu ambaye anafunza mwanafunzi huyu hisabati.

Msichana huyu anafanya masomo ama anajihusisha masomo kwa kutumia kifaa cha kidijitali ambacho ni kipakatalishi. Juu ya meza kuna kitabu na kalamu na kuna uwezekano ya kwamba anafanya utafiti kwenye kipakatalishi chake. Nyuma yake kuna picha mbalimbali na pia amekalia kiti ambacho ni cheusi.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kompyuta kufanikisha masomo yale. Ameketi kwenye kiti chake. Mbele yake kuna kikombe, simu na vifaa vinginevyo.

Mwanamke huyu anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake ambacho ni cha rangi ya kijivu kufanikisha masomo yale. Anaandika kwenye kitabu na anatabasamu anapoendelea na masomo yake.

Mwanadada huyu anaendeleza masomo yake ya kidijitali kutumia kipakatalishi chake. Ana kalamu na karatasi mkononi. Anatazama vitu katika ile karatasi; ndiposa aweze kuendeleza na masomo yake kwenye kipakatishi chake. Nyuma yake kuna ubao mweupe ambao ni mdogo.

Darasani, wanafunzi hawa wanatumia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta, kuendeleza masomo yao. Juu ya meza ama madawati hayo kuna vifaa kama vile vipanya na kibodi. Kuna vitu ambavyo vinaonyesha kwenye skrini yao. Wanafunzi hawa wanainua mikono yao ili kujibu maswali wanayo ulizwa na mwalimu wao.

Mwanaume huyu anatumia kipakatalishi chake, kujiunga na mkutano ambao unahudhuliwa na watu kutoka eneo mbali mbali. Mkononi mwake ameshika kalamu na pia juu ya meza kuna kitabu ambacho ana andika vitu ambavyo wataeweza kuzungumzia. Kwenye skrini watu kadhaa, watu tisa wameweza kuhudhuria mkutano huo.

Vijana hawa wa jinsia ya kike wanajihusisha na masomo ya kidijitali. Wanatumia kipakatalishi kufanikisha masomo hayo. Kipakatalishi hichi cha rangi nyeupe na pia ina mstari wa kijivu. Wanafunzi hao wanaonekana kufurahia wanapoendelea na masomo yao.

Hapa ni shuleni. Wanafunzi ambao wamevalia sare za bluu, wanajihusisha na masomo ya kidijitali. Wanatumia kipakatalishi chao kufanikisha masomo hayo. Mmoja anawaelezea wenzake kitu ambacho anakiona pale, na mmoja anabonyeza kibodi hiyo.

Kijana wa jinsia wa kike ameketi sakafuni. Anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake kufanikisha masomo hayo. Kipakatalishi hiki ni cha rangi ya kijivu.

Wanawake wawili wanajihusisha na masomo ya kidijitali. Wanatumia vipakatalishi vyao kufanikisha masomo haya. Vipakatalishi hivi ni vya rangi nyeusi. Mwanamke mmoja anatabasamu anapoendelea na masomo yake.

Mwanafunzi huyu, anatumia kipakatalishi chake, kuendeleza ama katika masomo yake ya kidijitali. Juu ya meza kuna kitabu ambacho amekifungua, na pia kuna kalamu kando yake. Pia, kuna gilasi ya maziwa juu ya meza, yanaonekana ya kwamba, mwanafunzi huyu anayanywa yale maziwa, anapoendelea na masomo yake.

Mvulana huyu anaandika kwenye kitabu chake. Ameshika kalamu mkononi. Juu ya meza kuna kipakatalishi. Mvulana huyu anatumia kipakatalishi chake, anapoendelea na masomo yake. Rangi ya kipakatalishi chake, ni nyeusi.

Msichana huyu anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake kufanikisha masomo haya. Kipakatalishi hiki ni cha rangi ya kijivu. Anaonyesha mwalimu wake picha kwenye kitabu.

Mwanaume huyu, anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kompyuta yake kufanikisha masomo yale. Anaonekana kuguza skrini, anapoendelea na masomo yake. Ameshika kalamu mkononi, na anaandika kwenye kitabu chake.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume anjihusisha na masomo ya kidijitali, anatumia kipakatilishi chake kufanikisha masomo yake, kuna vipakatilishi vinne, juu ya meza ambazo, ni vya rangi, nyekundu.

Hapa ni darasani. Darasa ni mahali ambapo wanafunzi huenda kupata elimu yao. Ndani ya darasa hili mna meza. Meza hizi ni nyeupe, kuna viti pia. Viti hivi vina rangi tofauti. Darasa hili lina madirisha makubwa. Kwenye ukuta kuna cheti.

Hapa ni bwenini, ndani ya bweni hili mna vitanda viwili. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri sana. Katika au juu ya kila kitanda kuna mto. Mto huu ni mweupe. Ndani mwa bweni hili ni safi, wafanyikazi mle bwenini wamezingatia usafi.

Bweni ni mahali ambapo wanafunzi wa bweni hulala wakati wa usiku. Ndani ya bweni hili, kuna vitanda viwili ambavyo vimetandikwa vizuri sana. Katika kila kitanda kuna neti, ambayo husaidia mwanafunzi kutoumwa na umbu wakati wa usiku. Ndani mle umepangwa vizuri sana, na kwa hivyo, wakati mwanafunzi anakuja kulala, anapata wakati nzuri wa kupumzika.

Ndani ya bweni kuna vitanda vitatu, vitanda hivi vimetandikwa vizuri kuna mito juu ya vitanda hivi. Ukuta ulio karibu na vitanda hivi umepakwa rangi ya zambarao kuna madirisha makubwa katika yale madirisha kuna pazia.

Ndani ya maabara ya kompyuta. Wanafunzi wameketi pale. Wanatumia vifaa vya kidijitali kufanikisha masomo yao. Vifaa hivi ni kama vile kompyuta, kibodi na pia vipanya. Kuna mwalimu ambaye anawaelekeza wanafunzi hawa.

Ndani ya maktaba wanafunzi kadha wa kadha wanaendelea na masomo yao. Wanafunzi hawa wameketi vitini na wanatumia vifaa mbali mbali vya kielektroniki. Vifaa hizi ni kama vile tableti. Nyuma ya wanafunzi hawa kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu.

Maktabani kuna vitabu aina mingi. Vitabu hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna ngazi maktabani ya kusaidia mtu anapohitaji kitabu ambacho kiko juu zaidi. Mwanadada huyu ambaye amevalia nguo nyeupe na nyeusi amefungua kitabu ili aweze kukisoma.

Hapa ni darasani. Mle ndani mna madawati mengi ambayo yamepangwa kwa mpangiliyo mzuri. Kwenye ukuta, kuna chati ambazo zina maandisi mengi. Madirisha ni makubwa na yenye kuleta mwangaza ndani ya darasa.

Ndani ya bweni, mna vitanda vya gorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa kutumia vyuma. Kuna ngazi ya kuelekeza mwanafunzi juu ya kitanda cha juu. Vitanda hivi vimetengenezwa au vimetandikwa kwa shuka nyeupe na blanketi ni za rangi nyekundu. Kando ya vitanda hivyo kuna kiti na meza.

Ndani ya bweni kuna kitanda, kiti na meza. Kitanda kimetandikwa vizuri kwa kutumia malazi ambayo yana rangi kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu, hudhurugi, buluu na pia njano.

Ndani ya bweni, mna wanafunzi watatu ambao ni wa jinsia ya kike. Wawili wamo kwenye kitanda na mmoja amesimama. Kando yao kuna mavazi ambayo yametundikwa kwenye viango na mengine yamewekwa kwenye rafu.

Ndani ya bweni mna vitanda vya ghorofa. Vitanda hivi vimetegenezwa kwa kutumia mbao. Kuna godoro ambazo zimewekwa juu ya vitanda hivyo. Vitanda viwili vimetandikwa vizuri na kuna mito juu ya vitanda hivyo. Kando ya vitanda hivyo kuna dirisha kubwa.

Hapa ni darasani. Darasa ni mahali ambapo wanafunzi huenda kupata masomo yao. Kwenye ukuta tunaona cheti au picha ambazo zimebandikwa, pia kuna ubao. Darasani mle kuna viti na madawati mengi kupita kiasi ukilinganisha na lile darasa, kwa hivyo hili linaeza changia mwalimu kukosa kufikia mahitaji ya kila mwanafunzi darasani.

Kwenye maktaba, kuna vitabu vingi. Vitabu hivi vimepangwa kwenye rafu. Ndani ya maktaba kuna meza na pia viti. Kuna watu wawili kwenye maktaba ambao wanasoma.

Ndani ya nyumba hili kuna vitanda viwili ambavyo vimetandikwa vizuri kwa kutumia blanketi za kijani. Kuna mito miwili juu ya vitanda hivyo, pia mna neti ya kuwakinga watu kutokana na kuumwa na mbu. Kando ya vitanda hivyo, kuna meza na pia viti.

Basi hili ni la shule ya St. Mary's , limepakwa rangi ya manjano, magurudumu yake ni ya rangi nyeusi, basi hili husafirisha wanafunzi kutoka sehemu moja hadi nyingine wakati wako shuleni.

Ndani ya bweni, mna vitanda viwili. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa kutumia mbao. Vimetandikwa vizuri sana. Kuna mito juu ya vitanda hivi. Kuna dirisha kando ya vitanda hivi. Pia, kuna viti na meza ndani ya bweni.

Darasani humu mna madawati na viti vya wanafunzi. Pia kuna meza ya mwalimu. Darasa hili ni kubwa mno na kwa hivyo inasaidia wanafunzi wawe na wakati mzuri ama wakati mwema wanapoendelea na masomo yao. Kwenye ukuta hakuna chati ama vitu ambavyo vinaweza saidia wanafunzi katika masomo yao. Kuna ubao mweupe darasani.

Darasani ni mahali ambapo wanafunzi huweza kupata masomo yao, ama elimu yao. Humu ndani mna meza na pia mna viti ya wanafunzi. Darasa hili ni kubwa na kwa hivyo laweza kitoshea idadi kubwa ya wanafunzi wanaoweza kusomea katika lile darasa. Katika ukuta hakuna cheti ambazo zinahitajika kwendeleza masomo ya wanafunzi.

Ndani ya maabara ya kompyuta kuna vifaa mbalimbali ambavyo wanafunzi hutumia wakati wanaendelea na masomo yao ya kompyuta, vifaa hivi ni kama vile kompyuta, vipanya na kibodi, kuna viti vya rangi ya bluu ambavyo wanafunzi, hukalia wakati wanaendelea na masomo yao, ukutani kuna picha ambazo zimebandikwa pale.

Hapa ni kwenye maktaba, ndani ya maktaba kuna vitabu vingi ambavyo vime pangwa kwenye rafu. Kuna wasichana wanne ndani ya maktaba. Wawili wamevalia bui bui na wawili wamesuka nywele zao. Wanatafuta vitabu ambavyo vitawapendeza kwenye rafu.

Ndani ya maabara ya kompyuta kuna wanafunzi ambao wanaendeleza masomo yao. Wanatumia vifaa mbali mbali kama vile kompyuta, keyboard na vipanya. Kuna mwalimu ambao anawasaidia wanafunzi hawa wanapoendelea na masomo yao.

Bweni ni mahali ambapo wanafunzi wa bweni hulala wakati wa usiku. Ndani ya bweni hili kuna vitanda vitatu, kitanda kimoja ni cha ghorofa, kitanda kingine si cha ghorofa. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri sana. Karibu na kitanda ambacho si cha ghorofa kuna dirisha.

Ndani ya darasa hili, mna meza nyekundu, na viti nyekundu. Darasa hili limepangwa vizuri. Mbele mwa darasa kuna skrini, ambayo inaonekana ya kwamba wanafunzi hutumia wakati wana masomo ya kidijitali. Kuna madirisha makubwa darasani. Kwenye ukuta, hakuna cheti.

Maabara ni chumba ambacho wanafunzi hufanya majaribio yao wakati wana somo kama vile Kemia. Mle ndani mna meza na kwenye hizo meza kuna mifereji ya maji. Kuna ubao mweupe ambao mwalimu huandika wakati anafunza wanafunzi. Madirisha ni makubwa na pia pazia zimeweza kukunjwa vizuri

Humu ukumbini kuna viti vingi sana. Viti hivi ni vya rangi ya buluu. Vimepangwa katika makundi tofauti tofauti. Ndani ya ukumbi huu, kuna ghorofa ya juu na chini. Kwenye ghorofa ya juu kuna viti pia ambavyo vimepangwa kwenye makundi matatu. Kuna milango yenye rangi ya hudhurungi.

Ndani ya darasa kuna vifaa mbalimbali ambavyo hupatikana ndani ya darasa. Vifaa hivi ni kama vile meza, viti, rula na vinginevyo. Kuna chati pia ambazo zimebandikwa ukutani. Kuna mwalimu mmoja na wanafunzi ambao wapo darasani.

Maabara ya kompyuta, juu ya meza kuna vifaa ambavyo vinatumika kuendeleza masomo ya kidijitali, vitu hivi ni kama vile kibodi, kipanya na skrini. Mle ndani pia mna viti ambavyo wanafunzi hutumia wanapo endeleza masomo yao, pia kuna vitu ambavyo vimeweza kuonyesha katika ukuta mweupe.

Shuleni mna bwawa la kuogelea, mle ndani mwanafunzi anafunzwa kuogelea na walimu wake. Walimu na mwanafunzi wamevalia mavazi ama nguo zao za kuogelea. Kando ya bwawa hilo mna viti.

Wachezaji hawa wanacheza mchezo wa kadanda. Mchezaji mmoja amevalia nguo za machungwa. Yule mwingine amevalia kaptura ya buluu na shati ya njano. Wanatumia mpira mweupe kucheza ule mchezo. Watazamaji wamesimama ili waweze kutazama wakati mchezo huu unaendelea.

Ndani ya maktaba mna vitabu ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu. Vitabu hivi vina rangi tofauti, ambayo ni ya kupendeza au kuvutia wasomi. Kuna wasomi ambao wameketi kwenye viti na wanavisoma vitabu tofauti tofauti.

Hawa ni waachezaji. Wanachezaji hawa wanacheza mchezo wa kikapu. Wamevalia nguo za rangi ya njano. Mchezaji mmoja ameushika mpira, na yuko karibu kufunga bao. Watazamaji wamewazingira wachezaji hawa na kuwatazama wanapoendelea na mchezo huo.

Hapa ni bwenini, ndani ya bweni hili mna vitanda vitatu na kila kitanda ni cha ghorofa mbili. Vitanda hivi vimetandikwa na blanketi ambazo ni za rangi tofauti. Kuna kiti katikati ya vitanda hivi pia kuna dirisha pale bwenini.

Ndani ya bweni kuna kitanda cha ghorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa kutumia vyuma. Vitanda hivi vimeweza kutandikwa vizuri kwa kutumia shuka. Kando ya kitanda hiki kuna meza na pia kiti.

Bweni ni mahali ambapo wanafunzi hulala wakiwa shuleni. Ndani ya mna vitanda vitatu ambavyo vimetandikwa vizuri sana. Katika kila kitanda kuna mto wa waridi. Pia kuna neti katika kila kitanda ya kusadia wanafunzi kuwazuia kutoumwa na mbu wanapolala. Mazingira haya ni safi mno na kwa hivyo mwanafunzi anafurahia kupumzika kwake.

Vijana ambao ni wa jinsia ya kike na kiume wako kwenye kambi. Vijana hawa wanaendelea na mafunzo mbalimbali. Wanatumia vifaa kama vipakatailishi kufanikisha masomo hayo.

Jengo hili ndani ya shule ni la ukumbi. Wanafunzi wako ndani ya ukumbi. Wamekalia viti vyao, ni kana kwamba wanafanya mtihani wao. Mbele ya ukumbi kuna meza ya mwalimu. Kuna madirisha makubwa kwenye ukumbi.

Ndani ya darasa na madawati na viti vya wanafunzi. Madawati haya yametengenezwa kwa kutumia mbao na vyuma. Ukuta hamna chati yoyote. Kuna madirisha mawili ambayo hayana pazia.

Ndani ya maktaba, mna, aina mbalimbali ya vitabu, ambavyo wanafunzi, wanaposoma wakati wameelekea humo maktabani. Vitabu hivi vyaweza kuwa vya wanafunzi, wa miaka ya chini na pia miaka ya juu. Ndani ya maktaba kuna vitu kama vile meza na pia viti. Pia kuna, sehemu mbali mbali, ya kusomea kwa wanafunzi.

Hapa ni ndani ya maktaba. Mle ndani kuna vitabu ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu. Vitabu hivi ni vya rangi tofauti, tofauti. Kuna mwanamke ambaye anavikagua vitabu vile labda anataka kuchukua na kukisoma kitabu kimoja kutoka kwenye maktaba.

Wachezaji hawa wanacheza mchezo wa kikapu. Wachezaji kutoka timu moja wamevalia nguo nyekundu, na kutoka timu nyingine wamevalia nguo nyeupe. Kuna watazamaji ndani ya ukumbi. Wanatazama wachezaji wanapoendelea na mchezo wao.

Bweni ni mahali ambapo wanafunzi hulala wakati wapo shuleni, humu ndani mna vitanda vya ghorofa mbili, vitatu, vimetandikwa vizuri, wafanyikazi shuleni wamedumisha usafi, na wamefanya kazi nzuri mle bwenini, kwa hivyo, wanafunzi wanapoenda kulala wanapata wakati mzuri wa kulala, kwa kuwa mazingira yale ni safi.

Ndani ya nyumba hii, kuna kitanda ambacho kimetandikwa vizuri kwa kutumia blanketi nyeupe. Kando ya kitanda hicho, kuna dirisha ambalo limefunguliwa pazia ili mwangaza uweze kuingia ndani.

Hapa ni maktabani, mna vitabu vya aina tofauti na vya rangi tofauti tofauti, vitabu hivi vimepangwa vizuri ndani ya rafu. Kando ya rafu kuna faili ambazo zina rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Ndani ya bweni mna vitanda ambavyo ni vya gorofa vitanda hivi vimetengenezwa kwa kutumia mbao. Juu ya vitanda kuna vitu kama vile ndoo, sanduku, na pia mitungi.

Ndani ya bweni mna vitanda ambavyo ni vya ghorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa na mbao, vimetandikwa vizuri na blanketi ambazo ni za rangi tofauti tofauti. Juu ya vitanda hivyo, kuna mito nyeupe.

Chumba hiki kinaitwa maabara ya kompyuta, ndani ya chumba hiki kuna madawati na viti vya wanafunzi, juu ya madawati, kuna kompyuta, kibodi na vipanya, katika kila kompyuta, skrini yaonyeshana, maonyeshano ambayo yanafanana, kwa kompyuta zote, mbele ya, maabara haya, kuna skrini pia ya mwalimu.

Hapa ni darasani. Mle ndani mna meza na pia viti vya watoto. Kuna wanafunzi wanne. Mwalimu amesimama na anawaelekeza wanafunzi. Kwenye ukuta kuna chati ambazo zina maandishi tofauti tofauti.

Hapa ni bwenini, ndani ya bweni hili kuna kitanda cha ghorofa. Kitanda cha ghorofa ya chini kimetandikwa vizuri lakini cha ghorofa ya juu hakina godoro na hakijatandikwa. Ndani mle ama kando ya kitanda kuna viti viwili.

Sehemu hii ya shule ya wasichana ya St George, ni bwenini. Ndani ya bweni, mna vitanda vitatu. Vitanda hivi ni vya ghorofa. Vimetengenezwa kwa kutumia chuma. Vitanda hivi vimetengenezwa vizuri au vimetandikwa vizuri kwa kutumia shuka ambazo ni za rangi ya kijani. Kuna mito katika kila kitanda.

Hapa ni ndani ya maktaba. Kuna wanafunzi ambao wanasoma na wengine wamesimama. Ukuta wa maktaba umerembeshwa vizuri. Kwenye rafu kuna vitabu ambavyo vimepangwa vizuri.

Bweni, ni mahali ambapo wanafunzi wa bweni, hulala, wakiwa shuleni, kulingana na bweni hili, vitanda vinaonekana vikiwa, vingi kupita kiasi, ukilinganisha, na jinsi ambavyo bweni linatoshana, kwa hivyo wanafunzi hawa hawapati nafasi nzuri, wanapojitayarisha ama wakati wako kwenye, bwenini.

Ndani ya bweni mna kitanda kimoja, meza moja na kiti kimoja. Kitanda hicho kimetengenezwa kwa kutumia mbao. Kimetandikwa vizuri sana. Juu ya kitanda hicho kuna mto.

Hapa ni ndani ya maktaba. Mle ndani mna vitabu kadha wa kadha ambavyo vimepagwa kwenye rafu. Vitabu hivyo vina rangi tofauti kama vile nyeupe, waridi, nyeusi na nyinginezo. Kuna maandishi ndani ya maktaba.

Hawa ni wanafunzi na mwalimu wao. Mwalimu amevalia kote nyeupe. Wanafunzi na mwalimu wao wameshika miti mikononi. Wako kwenye harakati za kupanda miti hii. Kwa kufanya kitendo hiki ni ishara ya kuwa wanazingatia au wanahifadhi mazingira.

Mwanafunzi huyu yumo ndani ya maktaba, ameubeba mkoba wake mgongoni. Vitabu vimepangwa kwenye rafu, amevishika vitabu viwili mikononi mwake.

Mwanafunzi huyu ambaye ni wa kike ako katika maabara. Mwanafunzi huyu amevalia koti nyeupe ambayo ni muhimu wakati mtu ako kwenye maabara. Anatumia vifaa mbalimbali kama vile chupa ya koni, anatumia vifaa hivi kupima vipimo mbalimbali vya kemikali. Kuna ubao mweupe kando yake ambao umeandikwa.

Hawa ni vijana. Vijana hawa ni wa jinsia ya kike na kiume. Wamekusanyika uwanjani, ili kuweza kuzungumza mambo mbalimbali. Kijana anayevalia shati ambayo ni ya rangi nyekundu, anawaongelesha vijana hawa.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wako uwanjani. Kati ya wanafunzi hao wanne ni wasichana na wawili ni wavulana. Wanafunzi hao wamefungwa macho kwa kutumia vitambaa. Wanacheza michezo uwanjani.

Wanafunzi wawili wamo darasani mmoja na wa jinsia ya kiume mwengine ni wa jinsia ya kike. Wamekaa juu ya madawati. Wanafunzi hao wamevalia sare za kijani. Kijana wa kiume anafunza mwenzake kwa njia ya ishara yaweza kuwa mwenzake ana mahitaji maalum na kuwa yeye ni bubu au kiziwi. Kwenye ubao kuna maandishi.

Mtoto huyu wa jinsia ya kiume anaendelea na masomo yake, ana mahitaji maalimu. mbele yake kuna mwalimu ambaye amekishika kitabu chenye rangi ya njano. kijana huyu anaonekana kufurahia anapoendelea na masomo yake.

Mwalimu wa jinsia ya kike anamfunza wa kike ambaye ni wa jinsia ya kiume. Mwanafunzi huyu ana mahitaji maalum. Amevalia kifaa cha kipekee masikioni mwake. Mwalimu anatumia njia ya ishara kumfunza mwanafunzi huyu.

Vijana hawa watano wako kwenye maktaba, wanaendelea na masomo yao, kati ya vijana hawa, kuna msichana mmoja ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, ambacho ni cha rangi nyeusi, hii ni ishara ya kwamba yeye aweza kuwa kiwete ama, ana ulemavu wa miguu, vijana hawa wameshika kalamu mkononi na wanaandika, kuna kipakatilishi juu ya meza ambacho wanavitumia kufanikisha masomo yao.

Hapa ni darasani mnawanafunzi kadha wa kadha wanaendelea na masomo yao. Mmoja kati ya wanafunzi hawa amevalia miwani machoni mwake. Anamahitaji maalum. Anatumia breli kuendeleza masomo yake ishara ya kuwa yeye ni kipofu..

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kiume wanatabasamu. Mmoja kati ya wanafunzi hao ana mahitaji maalumu. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu ambacho ni cha rangi nyeusi. Yeye ana ulemavu wa miguu.

Kati ya vijana hawa wawili ni wavulana na mmoja ni msichana. Vijana hawa wana mahitaji maalim, wanatumia breli au wanaguzaguza ili waweze kuendeleza masomo yao, ni kana kwamba vijana hawa ni vipofu.

Darasani mna vitu mbalimbali ambavyo vinavyotumika katika masomo, vitu hivi kama vile vitabu, kalamu na vinginevyo. Mwalimu ana mwanafunzi wake ambaye ana mahitaji maalum, mwalimu huyu anamfunzi mwanafunzi huyu nambari, mwanafunzi ameshika kijiti ili aweze kuguza nambari anayo ulizwa na mwalimu Kisha aweze kuisema.

Hawa ni wavulana watatu wavulana hawa wana mahitaji maalumu wanatumia njia ya ishara kuwasiliana waweza kuwa ni bubu au pia viziwi wanaendeleza masomo yao. Juu ya meza kuna vitabu, kalamu na pia kipakatilishi wanaonekana kufurahia wanapoendelea na masomo.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake. Wote ni wa jinsia ya kike. Mwanafunzi huyu ameshika kalamu mkononi, kuna kitabu juu ya meza. Kalamu nyingi ziko juu ya meza. Mwanafunzi huyu ana mahitaji maalum, amevalia miwani machoni mwake. Wote wanatabasamu wanapoendelea na masomo yao.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume ana mahitaji maalum, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, hii ni ishara ya kuwa yeye aweza kuwa ni kiwete ama ana ulemavu wa miguu, anacheza mchezo kwa kutumia abakusi, kwa kucheza mchezo huu utasaidia kukuza misuli yake ya mikono.

Darasani, kuna mwalimu wa jinsia ya kiume, ameshika chokaa na anafunza wanafunzi masomo ya hisabati ubaoni. Kuna mwanamke ambaye anatafsiri kwa njia ya ishara, hii ni kana kwamba kuna wanafunzi darasani ambao wana mahitaji maalumu na kwa hivyo wangehitaji kutafsiriwa.

Ndani ya ukumbi kuna watu ambao wanamahitaji maalum, watu hawa wanatumia njia ya ishara kuzungumza hii ya weza kua wao ni bubu au pia viziwi mbele yao kuna mwanamke ambaye anawaongoza wakati wanaendelea na masomo yao.

Vijana hawa wawili ambao mmoja ni wa jinsia ya kiume na mwingine wa kike, wanajihusisha na masomo yao ya kispesheli. Wanatumia njia ya ishara kuendeleza masomo yao. Hii ni ishara ya kwamba waweza kuwa bubu au pia viziwi.

Wanafunzi hawa ambao wako na mahitaji maalum wako ndani ya bwawa la kuogelea, wanafunzi hawa ni wanne na kuna mwalimu mmoja. Wote wamevalia nguo za kuogelea, kila mwanafunzi na mwalimu wao wameshika bodi la kutumika wanapo ogelea. Wanafurahia somo lile.

Kati ya wanaume hawa wawili, mmoja ni mwalimu na mwingine ni mwanafunzi. Aliyevalia fulana ya waridi ni mwalimu, na aliyevalia sweta ya njano ni mwanafunzi. Mwanafunzi huyu, ana mahitaji maalum, na kwa hivyo mwalimu huyu anamfunza mwanafunzi huyu, kwa kutumia vifaa mbalimbali. Mwalimu ana kalamu mkononi na pia ubao mweupe mdogo.

Kijana huyu, ambaye ni wa jinsia ya kiume ana mahitaji maalumu. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Aweza kuwa yeye ni kiwete. Mwalimu kando ya kijana huyu, anamsaidia kijana huyu anapoendelea na masomo yake. Wanatumia kompyuta kufanikisha masomo yao.

Kijana huyu ambaye amevalia shati nyeupe na yenye mistari nyekundu, anaonekana akiwa na mahitaji maalum. Ameshika brashi ya kupaka rangi mkononi wake. Anapaka mbao rangi nyekundu. Mwalimu kando yake au nyuma yake anamtazama yule mwanafunzi na kutabasamu.

Kati ya watu hawa mmoja anaonekana ni mwalimu na mwingine ni mwanafunzi, mwanafunzi huyu aweza kuwa na mahitaji maalum, mwalimu wake anamfunza kwa njia ya ishara, kumaanisha ya kwamba mwanafunzi huyu aweza kuwa kiziwi ama bubu.

Hapa ni darasani. Mna wanafunzi ambao ni wa jinsia ya kike na ya kiume. Mwalimu mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe amesimama mbele ya wanafunzi hao. Kuna kijana mmoja ambaye anamahitaji maalum. Anatumia breli kuendeleza masomo yake. Hii ni ishara ya kwamba ana tatizo la kuona.

Kijana huyu ambaye ni wa jinsia ya kiume, anaonekana kuwa na mahitaji maalum. Kijana huyu anaonekana ya kwamba macho yake hayana uwezo wa kuona, na kwa hivyo yeye ni kipofu. Anatumia breli kusoma, ama kuelewa kilichoandikwa pale. Amevalia chombo cha kuskiza maskioni mwake.

Kijana huyu ambaye ni wa jinsia ya kiume anaonekana kuwa na mahitaji maalum, ana macho kengeza, mwalimu wake ambaye amembeba anaonekana kufurahia, wanapoendelea na masomo yao, wapo ndani ya darasa.

Kati ya wanawake hawa wawili mmoja ni mwalimu, anamfunza mwenzake jinsi ya kutumia breli. Mwenzake huyu anaonekana ya kwamba ana mahitaji maalum. Yaweza kuwa yeye ni kipofu ndiposa anatumia breli.

Wanafunzi wamo darasani. Kati ya hao, kuna wawili ambao wanaendelea na masomo yao. Mmoja anamfunza mwenzake kwa njia ya ishara. Hii yaweza kuwa mwenzake ana mahitaji maalum na kuwa yeye ni kiziwi au bubu. Juu ya meza, kuna vitabu ambavyo vinapicha kadhaa.

Kijana huyu ana mahitaji maalum, ana chombo ambacho husaidia vipofu wanapotembea kumaanisha yeye hana uwezo wa kuona. Amevalia miwani, ameshika simu mkononi mwake, na anatumia chombo cha kusikiza kuskia.

Hapa ni darasani, mna wanafunzi wawili na mwalimu mmoja. Kati ya wanafunzi hao, mmoja ni wa kiume na mwingine ni wa kike. Wanafunzi hawa wana mahitaji maalum. Wameshika kalamu mikononi mwao.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake. Wote ni wa jinsia ya kike. Wanatumia njia ya ishara kuzugumza. Hii ni ishara ya kuwa mmoja wao ana maitaji maalum. Juu ya meza kuna kitabu, kalamu na pia simu.

Msichana huyu ambaye amevalia shati ya waridi, ana mahitaji maalum. Amevalia miwani machoni mwake. Awezakuwa ana tatizo la kuona. Anatumia abakusi kuendeleza masomo yake.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume ana mahitaji maalum. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu, aweza kuwa yeye ni kiwete au amelemaa miguuni mwake. Anasoma kwa kutumia vitu kama vile kitabu.

Mwanafunzi huyu ambaye ni wa umri wa chini, anaonekana akiwa na mahitaji maalum, kana kwamba yeye ni kipofu na hana uwezo wa kuona kamwe. Mwalimu wake anamsaidia kwa kutumia breli ili aweze kusoma ama kufahamu kilichoandikwa pale.

Ndani ya maktaba kuna msichana amabaye ni kiwete hana uwezo wa kutembea ila anatumia kiti cha magurudumu. Mwanafunzi huyu amechukuwa kitabu maktabani na ana mwezake ambaye wanajadiliana naye maktabani.

Mvulana huyu ana mahitaji maalum. Kando yake kuna wataalamu wa matibabu. Wataalamu hawa wanamfanyia ama wanampa matibabu kijana huyu ili kusaidia afya yake. Wataalamu na kijana huyu wanatabasamu.

Ndani ya darasa hili wanafunzi kadha wa kadha wana mahitaji maalum. Kuna kijana ambaye ni wa jinsia ya kiume hana mikono yote miwili. Pia miguu yake inaonekana kuwa na ulemavu. Anashika kalamu yake kwa kutumia mguu na kisha kuandika.

Kijana huyu ambaye ni wa jinsia ya kiume ana mahitaji maalum. Amevalia sweta nyekundu. Anatumia breli kusoma. Yeye ni kipofu na kwa hivyo anatumia kitabu spesheli cha kusoma.

Mwalimu ambaye ni wa jinsia ya kike anamfunza mwanafunzi wake. Mwanafunzi huyu ni wa jinsia ya kike pia. Ana mahitaji maalum na amevalia miwani machoni mwake. Wanatumia vifaa mbalimbali kufanikisha masomo yao.

Wanafunzi wawili ambao moja ni wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume wanaendelea na masomo yao ya upishi. Mwalimu wao ambaye ni mwanamke anawafunza wanafunzi wale. Wanatumia vitu mbalimbali kama vile kijiko, na pia bakuli.

Huyu ni kijana mdogo ambaye ni wa jinsia ya kiume. Mbele yake kuna walimu wawili ambao ni wa jinsia ya kike. Wanamfunza mwanafunzi huyu. Ameshika kalamu mkononi na anachora kwenye karatasi nyeupe.

Mwalimu ambaye ni wa jinsia ya kike anamfunza mwanafunzi wake ambaye pia ni wa jinsia ya kike. Anamfunza kwa njia ya ishara. Hii yaweza kuwa mwanafunzi yule ni kiziwi au pia ni bubu. Juu ya meza kuna kitabu.

Kijana huyu ambaye ni wajinsia ya kiume anaendeleza masomo yake anatumia kitabu spesheli ambacho kinamwezesha yeye kufanikisha masomo yake. Aweza kuwa ni kipofu na kwa hivyo anatumia vifaa maalum.

Mwanafunzi huyu ana mahitaji maalum. Amevalia miwani. Aonekana ya kwamba yeye aweza ni kuwa kipofu. Anatumia breli kuendelea na masomo yake. Mwalimu ambaye amekaa kando yake, anamsaidia mwanafunzi huyu anaposoma.

Msichana huyu anajihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kipakatalishi chake kufanikisha masomo yale. Ana mahitaji maalum na kwa hivyo anatumia njia ya ishara kuendeleza masomo yake.

Hapa ni darasani, kuna mwalimu na mwanafunzi wake. Mwanafunzi huyu aweza kuwa ana mahitaji maalum kwa kuwa mwalimu anatumia njia ya ishara kumfunza mwanafunzi huyu. Aweza kuwa ni kiziwi au pia bubu.

Darasani wanafunzi wanaendelea na elimu ya mahitaji maalum. Mwalimu mle darasani anaitwa Mr Smith. Mwalimu huyu ana mahitaji maalum kwani yeye ni kiwete. Anatumia kiti cha magurudumu katika kusafiri ama katika mwendo wake. Wanafunzi darasani wanasoma mafunzo mbalimbali.

Mwanafunzi mmoja ambaye ni wa jinsia ya kiume, anaendelea na masomo yake. Kuna mwalimu wa jinsia ya kike ambaye anamwongoza mwanafunzi huyu. Wanatumia tableti kuendelea na masomo haya. Mwanafunzi huyu aweza kuwa na mahitaji maalum.

Kijana huyu, ambaye, ana mahitaji maalum anaonekana kuwa ni kipofu. Anatumia braille kuendeleza masomo yake. Mbele yake, kuna komputa na pia kuna kibodi. Kando yake, kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu.

Watu wanne wanaendeleza masomo ya kispesheli ya mahitaji maalum. Watatu kati yao wamevalia miwani machoni mwao. Watatu ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Kuvalia kwa miwani ni ishara ya kuwa waweza kuwa ni vipofu.

Kijana huyu ambaye ana mahitaji maalum anaendelea na masomo yake. Anatatizo kwa kua hana mikono. Anatumia mguu wake kufanikisha masomo yake. Mbele yake kuna kompyuta.

Kijana huyu ana mahitaji maalum. Miguu yake haina uwezo wa kutembea na kwa hivyo anatumia kiti cha magurudumu, kumpeleka au kufanikisha kutembea au kusonga kwake. Kijana huyu yumo maktabani kusoma. Amekishika kitabu kimoja na anakisoma.

Hapa ni darasani. Darasani mna mwalimu na pia wanafunzi. Mwalimu anatumia mikono yake kuwafunza wanafunzi kwa njia ya ishara. Hii ni kuonyeshana au ni ishara ya kwamba, wanafunzi hawa wana mahitaji maalum. Waweza kuwa ni viziwi au bubu.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume, ana mahitaji maalum. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu ishara ya kuwa aweza kuwa yeye ni kiwete. Mikono yake inaonekana kuwa na ulemavu. Anafanya zoezi na anaonekana kufurahia sana.

Wanadada hawa ni wawili. Wamevalia barakoa mdomoni. Mwanadada aliye na nguo ya njano anaonekana kumsaidia mwanafunzi aliye na mahitaji maalum. Wanacheza mchezo wa rasimu. Mchezo huu husaidia kukuza misuli ya mikono na pia huboresha ubunifu wa mtu.

Hapa ni darasani, kuna mwanafunzi wa jinsia ya kiume na pia mwalimu wake mbele yake. Mwanafunzi huyu ana mahitaji maalimu ana tatizo ya kuskiza na kwa hivyo anatumia mashine maalimu kuweza kuskia.

Ndani ya darasa mna wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume. Wanafunzi hawa wanamahitaji maalum. Wameketi kwenye viti na juu ya meza kuna vitabu ambavyo wanavitumia.

Kati ya wanafunzi darasani, kuna kijana mmoja ambaye ni wa jinsia ya kiume ambaye ana mahitaji maalum. Kijana huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Hivi ni kuonyeshana ya kwamba yeye ni kiwete ama ana ulemavu wa miguu.

Wanafunza hawa ni wa jinsia ya kiume na pia ya kike, wanaendelea na masomo yao, wameketi kwenye viti vyao vya magurudumu, viti hivi ni vya rangi nyeusi wanafurahia wanapoendelea na masomo yao.

Waja wawili wameketi sakafuni na wanasoma kitabu. Mmoja ni mwalimu na mwingine ni mwanafunzi. Kuna kiti cha magurudumu nyuma ya waja ambacho kinaashiria a kwamba mmoja wa hao ana maitaji maalum na anaweza kuwa yeye ni kiwete.

Kijani ambaye yupo katikati ya watu wawili, anaonekana kwamba ana mahitaji maalum. Kijana huyu, anaendeleza ama anasaidiwa katika masomo yake ya mahitaji maalum. Kijana huyu, anasaidia katika uchoraji wake. Anatumia rangi tofauti tofauti kama vile kijani, buluu na rangi nyekundu.

Kuna watu wawili ambao ni wajinsia tofauti, mmoja ni kiume na mwengine ni wa kike. Aliye wajinsia wa kiume anaonekana akiwa na mahitaji maalum. Wote wawili wana brashi za uchoraji mikononi yao. Wanatumia zile brashi kufanya uchoraji wao, na kutumia rangi tofauti tofauti.

Ndani ya darasa mna mwalimu na mwanafunzi. Mwanafunzi huyu aweza akawa ana mahitaji maalum. Mwalimu wake anamwelekeza mwanafunzi huyu kufanya zoezi. Anatumia kalamu kufanya zoezi lile. Kando yao kuna mkebe ambao una kalamu ndani yake.